Ukuta una michoro ya wanyama. Kando yake kuna maua ambayo yamechongwa vizuri, ukuta huo ni darasa, uko na nguzo nyeusi.

Watu walemavu wako uwanjani. Wamevalia T-sheti za rangi nyekundu. Wako juu ya mikongojo. Kaptura ambazo wamevalia ni za rangi ya kijani,

Wakimbiaji wawili wako katika pilka za kukimbia. Mmoja ameinua mikono juu, machoni mwake ako na kitambaa cha rangi ya samawati. Maandishi ambayo yameandika Kenya yako katika kifua chake.

Wakimbiaji wanaume wamesimama. Mmoja ameinua mkono juu, mwingine amejifunika macho na kitambaa. Kaptura ambazo wamevalia ni za rangi ya nyeusi.

Mwanamke mlemavu ameketi katika kiti, amevalia shati ya rangi nyekundu, anatabasamu. Mkongoji wake mmoja uko juu ya kiti.

Mwanamme amelala juu ya mchanga, amevalia shati ya rangi nyeusi, huku mbele iko na madoa ya rangi nyeupe, nyuma yake kuna viti vya mashabiki.

Walemavu wanaendeleza shughuli za kupepeta kandanda, wawili wameinua miguu juu wakiwa tayari kupiga mpira. Nyuma yao kuna mlemavu mmoja ambaye hana mguu mmoja. Yeye bado hajafikia mpira.

Mlemavu anaendesha baisikeli. Gurudumu zake ni za rangi nyeusi. Kichwani mwake amevalia kofia. Mikononi amevalia glavu.

Mtu yuko katika maji. Ameeka vidole viwili juu. Kichwani mwake ana miwani ya rangi ya samawati. Shati ambayo amevalia ina rangi mbili, ya kwanza ni nyeupe na ingine nyeusi.

Watu wamesimama na mlemavu ameketi chini juu ya baiskeli. Wameshikilia kifaa ambacho kikona maandishi ya ushindi. Shati ambazo amevalia zikona mchanganyiko wa rangi nyekundu na rangi kijani.

Mkimbiaji amevalia shati ndogo ya rangi nyekundu. Mbele ya kifua chake kuna maandishi ya Kenya ambayo ni meupe. Mkononi mwake unatoka maji ambayo yametoka jasho. Maandishi ya jina lake yako hapo mbele.

Walemavu wameketi juu ya baiskeli za walemavu wakiwa wamezunguka. Shati ambazo wamevalia ni za rangi nyekundu. Mbele yao kuna maandishi ambayo yameandikwa Kenya.

Wanaume wawili wamesimama. Wa kwanza ako na maandishi ambayo yameandikwa Kenya yakiwa katika rangi nyeupe. Machoni mwa mchezaji wa kwanza yamefunikwa na kitambaa cha rangi nyeusi.

Darasa lina nguzo nyeusi. Mbele yake maua ambayo yamemea vizuri yamechongwa. Nyasi ambazo zinaonekana zikiwa zimekauka zimemea. Michoro ya wanyama iko ukutani.

Walemavu wameketi juu ya baiskeli. Wamevalia glovu mikononi. Kichwani wana kofia nyekundu na wengine nyeusi. Watu wamesimama nyuma ya walemavu hao.

Watu walemavu na watu walio wa kawaida wamesimama. Walemavu wako juu ya mikongojo. Mbele yao kuna mipira miwili. Watuwote wamevalia viatu.

Ghorofa ambayo ina sehemu tatu madirisha yake yamefungwa. Kando yake kuna maua ambayo yako katika rangi ya kijani. Nyuma ya maua hayo kuna maandishi ambayo yako katika rangi nyekundu.

Maandishi ya lugha ya kimombo yako mbele. Mengine ni ya rangi nyeusi, na mengine ni ya rangi nyekundu. Chini yake kuna maandishi mengine ambayo ni ya rangi nyeusi peke yake.

Nyumba ambayo haina watu imepangwa viti . Rangi yake ni ya samawati. Mbele kuna ubao mwekundu. Nyuma yao mlango umefungwa. Madirisha yao wazi hayana pazia.

Mtu yuko katika chumba cha mazoezi. Amevalia tisheti ya rangi nyeupe. Amejishika mkono wake wa kushoto. Kifaa chake cha mazoezi ni cha rangi nyeusi.

Mtu yuko katika chumba cha zoezi, tisheti ambayo ameivalia ni ya rangi nyekundu ina alama ya bendera ya kenya, viatu vyake ni vya rangi nyekundu.

Mlemavu yuko katika mazoezi ya ubondia. Ameketi kwenye baiskeli, mikononi mwake amevalia glavu za kupigana. Mfunzaji wake amemshikilia kitu ambacho anagonga.

Viti vimepangwa na havina watu. Chuma kiko kwa chini na juu kuna mbao. Darasa hilo ni safi sana. Viti hivyo vina sehemu ya kuweka vitabu kwa chini, ambapo vimechomelewa na chuma.

Mtu mlemavu amevalia kofia ya rangi nyeusi. Amepanda katika mtumbwi. Kando yake ako na baiskeli za walemavu. Nyuma yake kuna miti ambayo ni ya rangi ya kijani.

Ghorofa kubwa inaonekana, milango yake ni ya rangi ya nyekundu. Maua ambayo yamenawiri na kustawi yamemea, barabara yake imejengewa.

Vitabu vimepangwa vizuri kutoka chini hadi juu. Maandishi ya vitabu hivyo mengine yako katika rangi ya samawati na mengine yako katika rangi nyeupe.

Mwanamume anakimbia. Miguuni mwake amevalia viatu vya rangi ya manjano, shati lake ni la rangi nyeusi. Mbele yake kuna mchanga wa rangi ya manjano.

Walemavu wanasukumwa na watu. Wamevalia nguo za rangi nyekundu. Vichwani mwao wamezungushwa na kutambaa. Wamevalia viatu vya rangi ya majano na nyeupe.

Kiti kiko kando ya meza. Meza hizo zinaonekana kuzeeka sana. Pazia ni za rangi ya zambarau. Ukuta umeharibika sana.

Walemavu wako uwanjani. Wameshikilia mikongoji yao. Mwanaume mmoja ambaye yeye si mlemavu amesimama. Amevalia kaptura nyeusi ambayo ina mistari mieupe.

Mlemavu yuko juu ya baiskeli za walemavu, ako uwanjani, nywele zake ni refu sana. Maandishi ya kifua chake yameandikwa Kenya, ako kando ya uwanja.

Mlemavu ambaye amevalia shati ya rangi nyeusi anaendesha baiskeli. Udongo ambapo anapita ni wa rangi ya maji ya kunde. Kando ya mlemavu huo kuna uwanja ambao uko na nyasi za rangi ya kijani.

Mwanaume ambaye amevalia suti, yuko mbele ya kipaza sauti, ameshikilia kijikaratasi cha rangi nyeusi. Nyuma yake kuna maandishi ambayo yameandikwa.

Mwanamume ambaye amevalia kofia ya rangi nyeusi, shati ambayo amevalia ni ya rangi nyekundu. Iko na maandishi meupe ambayo imeandikwa Kenya. Ako katika shughuli za baharini.

Madawati ya wazi, ubao ni mweupe huna kitu cha rangi ya manjano, dawati moja lina ubao mweupe, sakafu ni safi sana.

Watoto wamesimama. Mmoja amevalia shati ya rangi ya manjano, kando yake kuna nguzo za mpira. Na pia kuna nguzo ya kucheza mpira wa kikapu.

Mwanamke yuko katika chumba cha mazoezi. Amevalia shati ya rangi nyekundu, viatu vyake ni vyekundu vifaa vyake vya mazoezi pia. Kuna kifaa chake ambacho ni cha blue

Walemavu watatu wako juu ya makongojo wanacheza mpira mweupe, wamevalia vinyasa vyeupe wako juu ya udongo. Nyuma yao kuna ukuta ambao umejengwa na tofali.

Watu wamevalia makoti ya rangi nyekundu. Mwanaume mmoja amevalia shati ya rangi nyeupe. Maandishi ya shati lake imeandikwa Kenya. Watu wengine wako juu ya baiskeli.

Watu wanakimbia. Mtu wa kwanza amevalia nguo ambayo imeandikwa maandishi Kenya. Watu hawa wamevalia kaptura ambazo wanatumia kukimbia. Mtu wa kwanza amejifunika kichwa.

Mtu mmoja amelala chini, mtu mwingine anamsaidia kuamka. Aliye chini ako na kitu kwa kichwa chake. Amevalia viatu vya rangi ya manjano.

Tarakilishi mbili ziko juu yamesa. Ni za rangi nyeusi. Juu ya kilaa tarakilishi kuna maandishi meusi. Kando yake kuna vitabu.

Watu wawili wanaendesha baiskeli. Vichwani mwao wamevali kofia za rangi nyekundu. Baiskeli ziko mataili ya rangi nyeusi. Wamevalia soksi ya rangi nyeupe.

Mlemavu ameketi. Ameshikilia gurudumu la kiti chake. Amevaa saa nyeusi mkononi. Amevaa shati ya rangi nyeupe. Amevalia long'i ya rangi ya samawati.

Vitabu vingi vimepangwa. Kitabu cha juu kiko na nambari ya saba. Kiko na mkono ambao umevalishwa glavu za rangi ya samawati. Kando yake kuna faili ya rangi ya manjano.